Wasichana wawili wameketi kwenye sakafu ya mbao, huku mmoja akiwa na kitabu pamoja na kalamu yake. Mwingine anatoa kalamu kutoka kwenye mfuko wake. Mbele yake, kuna kipakatalishi ambacho wanatumia wote wawili.

Mwanamke na mwanaume wameketi chini huku wakitumia kipakatalishi kimoja kusoma. Mkononi wana kalamu ambayo wanatumia kuandikia na kando yao kuna rafu ya vitabu.

Kwenye meza, kuna kipakatalishi ambacho kina sehemu zinazoonyesha sura za watu, kuonyesha mtu huyu yuko mkutanoni. Kando yake, kuna kitabu na kalamu na pia kuna kikombe cha chai.

Msichana amejishika tama huku akiwa ameshikilia kalamu na kitabu kiko mezani. Mbele yake kuna kompyuta ambayo anaonekana kuwa anasoma kwa makini. Amevalia pia miwani ya kumsaidia kusoma.

Daktari ameketi ofisini huku akiwa na magwanda yake ya kazi. Anastetheskopu shingoni na anasoma kitu kutoka kwenye simu na kipakatalishi huku akiandika kwenye kitabu.

Kuna kipakatalishi inayoonyesha picha ya mwanafunzi aliyefuzu kando yake kuna kitabu na medali. Kando ya kipakatalishi hicho kuna chai na mbele yake kuna vitabu na kalamu pamoja na simu na miwani iko juu ya kitabu kilichofunguliwa.

Kwenye nyumba mwanamke ameketi chini kwa starehe kwenye kiti chake. Anabonyeza kwenye chake kibatakalishi chake kuonekana kuwa anafanya kazi. Kando yake kuna meza iliyo na mapambo.

Mwanaume aliye na ustadi na umakini anaandika kwenye kitabu chake. Anasoma kutumia kipakatalishi chake ambacho kiko mezani. Kando yake kuna kikombe cha chai.

Kadi ya kampuni ya Adamo Software ambayo ni mtandao inayowezesha wanafunzi kuweza kusoma kutumia kompyuta huku wakiwa nyumbani. Kando yake, kuna picha ya msichana ambaye anaitumia.

Katika mchoro kuna kompyuta mbili na mbele yake kuna kipakatilishi, vyote hivi kwenye skrini, moja imeonesha mtu ambaye anapiga na kuchukua simu. Ilhali nyingine inaonyesha watu wakiwa mkutanoni.

Kibonzo cha mwanaume kimekalia matopa ya vitabu, huku kikitumia kipakatalishi. Upande mwingine, kuna kibonzo cha mwanamke ambaye ameketi kitini, na anatumia pia kipakatalishi. Katikati yao, mna kompyuta kubwa.

Msichana ameketi chini. Mbele yake ana kipakatalishi ambacho anaweza kusoma kukitumia. Pia ana kalamu mkononi na kitabu kwa kuweza kuandika anachokiona.

Mwanamke akiwa ameketi chini huku mbele yake kukiwa na meza ambayo amewekelea tarakilishi na simu yake. Yuko mkutanoni kwa kuwa anawasalimia kwa kuinua mkono wake juu.

Mwanamke aliyeshika tama kwa makini akitazama kompyuta yake. Amevaa miwani zinazomlinda kutoka kuathirika kwa macho kwa kutumia kompyuta kwa muda mingi.

Mwanaume ameketi chini huku akaandika kwenye kitabu chake mambo ambayo ametoa kutoka katika kipatakanishi chake. Nyuma ya kifaa hiki kuna matopa ya kitabu yaliyopangwa kwenye meza. Mwanaume huyu ana furaha teletele.

Kadi lililoandikwa online education kuonyesha masomo yanayotolewa kupitia njia mtandao. Kuna picha ya kompyuta ambayo ina rangi kadhaa. Nyuma yake kuna matapa ya vitabu yaliyopangwa kama yamesimama.

Watoto kadhaa wanafurahia kutumia vifaa vya uhasilia pepe. Mtoto mmoja katikati ana tabasamu kubwa akionyesha furaha na msisimko wa uzoefu huo mpya wa kidijitali.

Mwanafunzi aliyeketi chini ambaye ana kipakatalishi kwenye meza anatumia vifaa vya kuskiliza huku akielezea anachofikiria kutumia. Pia, onyesho ya mikono. Kwenye meza kuna kalamu tofauti.

Mtu ameketi chini huku mezani kukiwa na kifaa cha kusikilizia kando ,na mbele yake mna kitabu ambayo anaandika kutumia kalamu, anatumia kipakatalishi kusoma.

Mwanaume ameketi chini huku akiwa na vifaa vya kusikiliza . Mbele yake kuna kipakatalishi ambacho kinaonyesha mwalimu aneye fiunza hisabati kupitia mtandao pia ameshika kikombe cha chai.

Mwanamke pamoja na mwanaume wanaonekana kusoma kutoka kwa kipakatalishi kilicho mbele yao. Nyuma ya kifaa hicho, kuna kompyuta iliyo mezani. Nyuma yao kuna mwanamke pia anayetumia kipakatalishi kusoma.

Wasichana watatu pamoja na gulamu wametoka darasani huku wengine wakiwa na vitabu mkononi na kikombe cha kahawa. Msichana mmoja ameshikilia simu huku akiwaonyesha wenzake kitu kinachowasisimua.

Kipakatalishi ambacho kwenye kioe chake kimegawanywa kinaonyesha youtube ,maneno yaliyoandikwa na mtu aliye kwenye kioo. Pia mbele yake kuna kitabu, kalamu, huku kando yake kukiwa na vitabu vingine na kikombe kilicho na chai.

Mtoto wa kiume ameketi kitini huku mama yake akimfundisha kuandika kwenye kitabu chake kilichowekwa mezani. Kando ya kitabu hicho kuna matopa ya vitabu kando yake na pia kuna taa ambayo inaangaza.

Mwanamke aliyevaa miwani yuko kwenye ofisi yake. Amekalia kiti chake, na mbele yake kuna kipakatalishi, pamoja na kompyuta. Kwenye kompyuta, yuko katika mkutano wa kimtandao, ilhali kwenye kompyuta yake, kuna data ambayo anatumia ili kuwaelezea wenzake.

Kwenye meza, kuna kipakatalishi ambacho kimeandikwa e-learning kuonyesha kuwa kuna masomo ya mtandao yanaweza patikana hapo. Kando yake kuna vikombe viwili na karatasi pamoja na kiti iliyo nyuma ya meza.

Mama na mwanawe wameketi kwenye kochi chumbani, huku wakitazama kutumia kipakatalishi. Wanatumia vifaa vya kusikiliza muziki kusikiliza wanachokitazama. Wanaonekana kuwa wenye furaha.

Kijana amekalia kiti huku mbele yake kuna meza iliyo na kipakatalishi chake. Anabonyeza ili kuweza kuitumia. Nyuma yake kuna rafu iliyo na mapambo.

Kadi ii imeandikwa online learning kuonyesha ya kuwa na masomo yanayotolewa kwa kupitia mtandao. Kuna kipatakalishi kilicho chorwa huku kukiwa na vitabu yanaonekana yamepangwa ndani ya kipatakalishi hiki pia kuna kalamu na kitabu kando yake.

Msichana aliyevalia nguo za kiasili ameketi nje na kuegemea ukuta ameshikiia kipakatilishi chake huku akibonyeza, anaonekana kua ana makini.

Mwanaume aliye keti chini, anaandika kwenye kitabu chake, huku juu ya meza kukiwa na kipakatalishi. Kwenye masikio, amevaa vifaa vya kusikiliza nyimbo. Mbele yake pia, kuna taa inayoangaza.

Wanafunzi wameketi chini darasani huku kila mmoja akiwa na kipakatalishi chake. Mmoja anaonekana kubonyeza ili kuweza kuandika maneno ambayo yanaonekana kwenye skrini.

Watoto wawili ambao ni msichana na mvulana wameketi chini huku msichana akiwa ameshikilia kibao ambacho wanatumia wote wawili. Kwenye kuna vitabu ambao viko mbele yao na nyuma yao na mabango kwenye ukuta ambayo yamechorwa miti.

Vibonzo vinavyoonekana kutumia vipakatalishi ili kuweza kusoma, na kutumia kwa shughuli mbalimbali. Nyuma yao kuna kipakatalishi kikubwa kilicho valishwa kikofia cha kuhitimu.

Mwanaume ameketi chini huku akiwa na kifaa cha kusikilizia kwenye masikio. Anachunguza karatasi ambazo zimechorwa. Pia, ana kalamu mkononi na mbele yake kuna kompyuta inayoonyesha yuko mkutanoni.

Wasichana wawili wachanga wameketi chini huku wakiwa na kipakatalishi mbele yao. Wanaonekana wenye furaha mno kutumia kifaa hiki. Wenzao pia wako kwenye masomo.

Mzee wa umri wa makamu, amevalia suti huku akiwa ameketi chini. Ana kalamu na kitabu mkononi. Anatumia mkono mwingine kutafuta maarifa kwenye kibao chake.

Picha linaloonyesha kompyuta ambalo limechorwa YouTube .Kando yake kuna matope ya vitabu ambayo yamepakiwa juu ya nyingine na kuna vitabu ambavyo vimefunguliwa.

Kuna mchoro wa kichwa cha mtu ambacho kina akili na chini ya akili kuna watu wawili, mmoja wa kike na wa kiume ambao wanazungumza kutumia arafa. Pia kuna kompyuta. Akili hii inaonekana kufikiria mambo mengi ya kiteknolojia.

Wasichana wawili wadogo wanatumia vibao ili kusoma na kupata maarifa mengineo. Wako darasani huku wenzao pia wakisoma kutumia vibao.

Kijana ameketi chini kwenye kiti huku mbele yake kukiwa na kipatarakilishi na yuko kwenye mkutano ambayo ni ya mtandao. Mbele yake kuna taa inayo angaza meza yake na kando yake kuna vitabu pamoja na kalamu.

Mwanaume ameketi chini akiwa na kalamu na karatasi. Yuko mkutanoni kwa kutumia kipakatalishi kwa kuwa pia anaweza kuwaona wenzake ambao wako mbali.

Mwanamume ameketi chini huku amevalia shati pamoja na tai. Ako katika mkutano unaofanyika kwenye mtandao. Anatumia kompyuta yake kuhudhuria mkutano huu.

Kijana amekaa mbele ya kompyuta yake, akishiriki kwenye mkutano, wa Google Meet . Ananakili kile ambacho mwalimu anachosema kwenye skrini, huku wanafunzi wenzake pia, wakionekana kusikiliza.

Chumba kilicho na utulivu ambapo kijana mtanashati ameketi chini kwenye kiti huku kipakatalishi chake kikiwa mezani. Anakaa kuwa mwenye makini akinakili kilicho katika kipakatalishi chake.

Msichana mdogo ameketi kwenye maktaba, huku akitumia kipakatalishi kuonyesha anayemfunza kile kilicho kitabuni mwake. Kwenye meza kuna sharubati na kalamu ya aina mbalimbali. Chumba hiki kinaonekana kuwa chenye utulivu na kuna vitabu nyuma yake.

Ukumbi wa kusomea na pia wa kuwa na mikutano, una viti vingi vilivyopangwa kwa ustadhi. Pia mahali hapa ni pasafi na pia kuna mwangaza unaofanya mahali hapa kupendeza.

Darasa hili lina usafi kwa kiwango cha juu. Viti na meza vimepangwa kwa hali ya ubunifu na ustadi. Mbele ya darasa kuna deski ya mwalimu na kwenye ukuta kuna ramani na ubao.

Darasa ya wanafunzi iliyo na viti na meza. Vyote vimepangwa katika mistari moja moja. Darasa hii ni safi na inaonekana kuwa yeye utulivu.

Kwenye maktaba kuna watu wanne mmoja ni mwanamke wengine ni wanaume. Mwanamke ameshika kitabu kimoja huku wakiwa na furaha kukisoma. Kando yao kuna rafu ambazo zimepakia vitabu.

Kwenye ukumbi, wanafunzi wamepangwa kwenye foleni kadhaa huku wakifanya mtihani. Jumba hili linaonekana kuwa safi na lenye utulivu ambapo wanafunzi wanaweza kufikiria wanapofanya mtihani wao.

Jumba hili ni ofisi la walimu. Kuna meza ambazo zilipangwa kutengeneza mviringo. Nyuma yao kuna viti vya kukalia, kando kuna dirisha ambalo pazia limewekwa kando ili mwangaza uweze kupenya.

Kwenye maeneo ya shule. Kuna bweni ambalo linatumika na wanafunzi wanaosomea shuleni humo ili kupata malazi. Bweni hili linaitwa Hall 9. Kuna mwanafunzi anayeingia ndani kwenda kupumzika.

Watu wawili wameketi kwenye maktaba huku nyuma yao kukiwa na rafu ambalo ni kubwa mno lililojaa vitabu vya aina mbalimbali. Watu hawa wameketi kwa umbali na kila mmoja amevaa barakoa.

Wanafunzi wako darasani, wamekalia viti vyao vya mbao. Raisi anaonekana kumuongelesha mwanafunzi mmoja, huku wengine wakimskiliza anavyo jibu.

Mwanaume ameketi chini kwenye maktaba huku vitabu vyake vikiwa mezani na anaandika. Amezungukwa na matope ya vitabu ambayo yamepangwa kwa umakini kwneye rafu zilizo katika foleni.

Wanafunzi wadogo wameketi chini kwenye viti vyao, huku wakitumia meza kubwa moja, na mikononi mwao wana simu, ambazo ni za kidijitali. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu.

Kwenye maktaba, wanafunzi walio na umri ya juu, wameketi kwenye viti huku kila meza ikiwa na watu wanne. Wanafunzi hawa wako na umakini kwenye kusoma kwao.

Kwenye bweni kuna vitanda vya ghorofa ambazo zimepangwa kando kwa kando. Mbele yake kuna meza pamoja na kiti. Dirisha zake hazina pazia huku mwangaza unaingia ndani ya chumba hicho.

Kwenye bweni kuna vitanda ambavyo ni vya ghorofa moja ambavyo vimetandikwa. Kando yake kuna kiti na vijisanduku vya kuwekea nguo. Dirisha zake hazina pazia.

Bweni lina kitanda kimoja ambacho kimetandikwa kwa umakini mno. Kimetandikwa blanket na vitambaa vya kupendeza. Kando yake kuna meza na kiti cha kusomea.

Kwenye maabara kuna viti vya kukalia na mbele yake kuna meza iliyo na vifaa vya kufanyia utafiti ya kisayansi. Mbele yake kuna mabango yaliyoandikwa na kuchorwa.

Kwenye chumba kuna kitanda ambacho kimetandikwa kwa ufasaha kutumia vitambaa vya ranginya nyeupe. Kando yake kuna meza na kiti na juu ya meza kuna kipakatalishi pamoja na taa. Kwenye ukuta kuna mabango aina mbalimbali.

Kwenye bweni, kuna kitanda cha ghorofa ambayo imetandikwa. Kando yake kuna meza na pia kiti. Dirisha yake haina pazia huku ikiingiza mwangaza.

Kwenye maktaba , kuna rafu ambayo imepangwa vitabu. Mbele yake, kuna meza kadhaa zilizo na viti nyuma yake. Pia, kuna dirisha ambalo limeweza kufungwa na juu kuna taa unaoangaza.

Lango jeusi limeandikwa New Executive Ladies Hostel linaonyesha kuwa majumba yaliyozungukwa na ua hili la mawe ni mabweni ambayo wanawake wanaosoma wanakaa.

Kwenye bweni kuna vitanda viwili ambavyo ni vya ghorofa. Vyote vumefunikwa na kutandikwa na blanketi huku vikitumia vitambaa vya rangi nyeupe. Mlango wake umefunguliwa wazi.

Kwenye bweni , kuna chumba iliyogawanywa na mbao kila sehemu ikiwa na kitanda kimoja, kabati , dirisha, meza na kiti. Pia kwenye ukuta kuna rafu ya kuekea vitu vingine.

Kijana anayecheza mchezo wa mpira wa kikapu, amevalia jezi ya rangi nyekundu, anaonekana akiruka juu ili kuweza kufunga bao kwenye mchezo huu. Pia kuna wenzake wanaonekana wanamtazama.

Katika bweni kuna vitanda viwili ambavyo vimewekwa kando kwa kando vya ghorofa. Vitanda hivi vimetandikwa kwa ustadi huku katikati Yake kukiwa na meza na vitu viwili ambavyo vinaangalia dirisha.

Katika bweni, kuna vitanda viwili vya ghorofa. Vimetandikwa vizuri na vitambaa vyake vinafanana na vitambaa vya kufunikia dirisha. PIa kuna meza kando yake pamoja na kiti.

Katika bweni, kuna kitanda kimoja cha ghorofa. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri, huku chini yake kukiwa na vijisanduku vya kuwekea nguo. Kwenye dirisha, pazia zimefunguliwa ili mwangaza uweze kuingia.

Kwenye bweni kuna vitanda viwili vya ghorofa. Wanafunzi watatu wako ndani ya bweni huku wawili wakiwa wameketi na mmoja akiwa amejilaza. Kando ya vitanda hivi kuna kabati la nguo na juu yake kuna begi.

Chumba kizuri cha kulala na ukuta wa kijani kibichi. Kitanda kimepambwa vizuri na shuka, huku kuna kombe la kitanda na zulia nzuri chini. Mazingira yanaonekana kuwa ya tulivu na ya kupumzika yakiwa na mwanga mzuri unaofanya chumba kiwe cha kuvutia.

Ukumbi wa mihadhara ukiwa wazi kabisa. Viti vyote vimepangwa vizuri lakini hakuna mtu. Milango ya nyuma i wazi. Mahali hapa ni pasafi mno.

Basi la shule la St. Mary lenye rangi ya manjano kali limewekwa kwenye jua likisimama kwenye barabara. Madirisha yake yanaakisi mwangaza huku baadhi ya wanafunzi wakiwa wamepanda ndani.

Wanawake wachezaji wa mpira wa kikapu wamevaa sare za rangi ya njano na buluu. Wako kwenye uwanja wakitumia mbiu za kasi na ushirikiano kufanya pasi ili kufunga. Wana nguvu na shauku ya kushinda. Wenzao wameketi huku wakiwashabikia.

Hosteli hii ndogo ina vitanda viwili vya ngazi, vilivyopangwa kwa umakini kwenye kona cha chumba. Katika upande mmoja, kuna meza ya mbao, na madirishani kuna mapazia ya rangi ya pinki yaliyotengenezwa kwa kitambaa.

Maktaba iko na utulivu mkubwa, na wasomaji wameketi kwenye meza za duara. Kila mmoja akishughulika na vitabu vyake. Baadhi wanasoma kwa makini, huku wengine wakiandika. Vitabu vimejazwa kwenye rafu zote.

Kwenye hosteli, kuna wasichana watatu. Wawili wako katika kitanda ya ghorofa ila mmoja amesimama. Mmoja anaonekana kuwa anabonyeza simu yake, mwingine anachokora makucha yake huku mwingine akiwa analala kitandani.

Bweni lenye vitanda vya daraja mbili kila kitanda kimefunikiwa na chandarua cha kijani kibichi cha mbu, sanduku la chuma limewekwa kwenye moja ya vitanda likionyesha matumizi ya uhifadhi.

Kwenye shule, kuna wanafunzi wawili, mvulana na msichana. Wote wamevalia sare za shule. Wako kwenye hema, ambapo wanatayarisha maonyesho yao ya sayansi. Wana kibao kikubwa, ambacho kimeandikwa kile wanachofanya na vile ambavyo watakavyoifanya.

Mwanafunzi aliye na ulemavu wa kusikia anatumia kifaa cha kumsaidia kusikia. Yuko darasani pamoja na wenzake ambao wamevaa barakoa. Wanainua mikono juu ili mwalimu aweze kuwachagua waweze kujibu swali waliloulizwa.

Msichana mdogo aliye na ulemavu ameketi chini. Kando yake kuna mwalimu wake ambaye anamsaidia kushika kibao chake ambacho amewekelea mezani. Nyuma yao kuna ubao na ukuta uliopambwa.

Msichana aliye na ulemavu ameketi chini huku kwenye meza akiwa ana karatasi ambayo anatumia rangi kuchora. Msichana huyu amevaa miwani na ameonekana kuwa mwenye umakini.

Binti amesimama huku ameshika vidole vyake viwili juu na mkono mwingine uko chini. Anafanya hivi ili kuzungumza kutumia ishara ya mikono kwa walio na ulemavu wa kusikia na kuongea.

Kijana aliye na ulemavu wa kuona anatumia kitabu kilicho na breli ili kusoma. Kijana huyu yuko kwenye chumba cha kusomea ambacho kina mandhari nzuri.

Mvulana aliye na ulemavu wa kutembea, ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, huku mbele yake kukiwa na meza ambayo amewekelea kipakatalishi chake. Anaangalia kwa umakini, huku akiandika kwenye kitabu chake.

Mtoto wa kiume, aliye na ulemavu wa miguu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku ,mwalimu wa kike ,akimfunza vitu mbalimbali. Mbele yake, kuna ubao iliyochorwa vibonzo na ina hisabati.

Mwanamke aliye na ulemavu wa kutembea ameketi chini kwenye kiti chake cha magurudumu. Anasoma kitabu ambacho ametoa kwenye rafu huko maktabani.

Kijana mchanga mwenye ulemavu anaonekana kuwa na furaha, kwa sababu ya kushangiliwa na wenzake. Mikono miwili inaonekana kuwa inapiga makofi. Moja ikiwa ya mtoto na mwingine ikiwa ya mtu mkubwa.

Msichana mchanga aliye na ulemavu anafunzwa kuongea kutumia ishara za mikono. Anafunzwa na mwanamke ambaye ni mwalimu wake. Wamekalia kochi ambayo inaonyesha mandhari mzuri.

Kijana aliye mlemavu ameketi chini huku mwalimu wake akimwongelesha wakati ambapo anacheza. Kando ya mwalimu kuna mtu ambaye anaandika kwenye karatasi.

Mwanafunzi aliye na ulemavu anatumia kifaa cha kumsaidia kuskia huku mwalimu wake akitumia ishara za mikono ili kuweza kumwelezea jambo. Hawa wawili wako darasani.

Kijana aliye na ulemavu ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Ana furaha wakati mwalimu wake anapomsaidia kushika brush na kuweza kupaka rangi.

Msichana aliye na ulemavu wa kutembea. Ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, huku akiwa amevalia barakoa na wenzake waliomzunguka. Mbele yake, ana kipakatalishi anachotumia kusoma. Kando yake, kuna vifaa vya kusikiliza ambavyo vimewekwa kando.

Mwanamke na mwanaume, wote wana ulemavu, wako katika darasa la kujifunza kupika. Mwanamke mmoja anawafunza jinsi ya kupika.

Mwanaume aliye na ulemavu, ameketi chini huku mbele yake, kuna kitabu kilicho funguliwa juu ya meza. Mwalimu wake anamsaidia kufunza na anaonekana kuwa na furaha.

Watoto wenye ulemavu wameketi chini sakafuni huku wakicheza kwa pamoja. Wanapanga mbao ambazo zinawasaidia wakati wao wa kucheza. Watoto hao ni wa kike na wanaonekana kuwa wenye umakini.

Watoto ambao wana ulemavu wa miguu wanaonekana wakicheza kwa furaha. Kwa karibu, kuna mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa na furaha mno, kwa kuwa anaweza kucheza na wenzake.

Mwanaume mmoja ambaye amepanga laini pamoja na vijana wadogo wa kiume, wana ulemavu wa kutembea kwa kuwa hawana miguu. Isitoshe wanatumia miguu ya chuma ili kuweza kutembea.

Mtoto aliye na ulemavu anaonekana kuwa mchangamfu mno akiwa anacheza. Mwanamke aliye kando yake pia anaonekana kuwa amefurahi kwa sababu ya hali hii ya mwanawe ya kufurahi.

Mtoto aliye na ulemavu ameketi chini huku akifunza na mwalimu wake kuchra, mbele yake kuna kitabu na kalamu pamoja na rangi za kupaka.

Msichana aliye na ulemavu ameketi kwenye kochi huku akiwa ameshika karatasi lililoandikwa herufi. Anafuraha sana anapoweza kusoma na nyuma yake kuna mwanamke ambaye pia amefurahia.

Msichana amevalia vifaa vya kusikiliza huku akiwa ameketi chini. Anatumia kibao chake kusikiliza kinachoendelea. Nyuma yake kuna rafu ambayo imepangwa na ina kalamu ya aina mbalimbali .

Mwanaume aliye na ulemavu wa kuona amevaa miwani huku mke wake akimsaidia kusoma kwenye kitabu kutumia braille . Kando yao kuna rafu zilizojaa vitabu vingi.

Watoto walio na ulemavu wameketi chini kwenye sakafu huku mwalimu wao akiwa ameshika kitabu na kuwasomea. Kando yao kuna mbwa ambaye pia amelala sakafuni. Nyuma yao kuna rafu za vitabu.

Msichana mchanga aliye na ulemavu. Anafunzwa kusoma kwa kuonyeshwa kadi zilizoandikwa nambari. Mwalimu wake ameshika kadi iliyoandikwa nambari sita, iliyo na rangi ya bluu.

Kijana aliye na ulemavu wa kutembea, anaonekana ana furaha, huku akijisukuma kwa kiti chake cha magurudumu. Kando yake, yupo mwanamke ambaye anaongea naye na kutembea naye.

Msichana aliye na ulemavu anafunzwa na mwalimu wake kusoma. Mwalimu anashika kadi ya rangi ya buluu iliyochorwa jogoo na kuandika jina jogoo. Kuna makadi mengine ambayo yako juu ya meza.

Kijana mdogo aliye na ulemavu wa kuona ameketi chini kitini, huku mbele yake kukiwa na meza, iliyo na kitabu chake cha braille . Anapitisha vidole ili kuweza kusoma kilichoandikwa kwenye kitabu.

Kijana aliye na ulemavu wa kuona ameketi chini kwenye sofa, huku akitumia vidole vyake kushika herufi na maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu ambayo ni ya braille .

Mwanaume, aliye na ulemavu wa kuona, ameketi chini, huku akiwa amekunja kijiti chake cha kutembea na amevaa miwani. Anatumia simu yake na kifaa cha kusikilizia, ili kuzungumza.

Vijana wanne wameketi chini ambao ni kike kwa kiume. Kuna matapa ya vitabu ambayo yamepangwa kwa ustadi katika rafu ambayo iko nyuma yao. Mmoja wao ana ulemavu wa kutembea kwa hivyo ameketi chini kwenye kiti cha magurudumu.

Msichana ana furaha nyingi kwa kuweza kusoma kwa kutumia kipakatalishi. Mwalimu wake anayemfunza pia ana furaha kwa sababu ya hali ya mtoto huyu.

Mtoto mwenye ulemavu wa kuona ameketi chini huku mbele yake kukiwa na meza iliowekwa kitabu chake kikubwa ambacho ni cha braille . Mtoto huyo anatumia vidole vyake kusoma maneno hayo.

Kijana aliye na ulemavu ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu huku mwalimu wake akimfunza kusoma kutumia kitabu kilichochorwa picha mbalimbali.

Watoto wachanga waliovalia shati za rangi nyeupe. Wote wana rangi kama manjano, kijani kibichi, buluu na nyekundu. Wanaonekana kuwa wamejichora kwenye shati zao.

Msichana ambaye ana ulemavu anafunzwa na mwalimu wake kutumia ishara za mikono ili kuweza kuwazungumzia watu wengine. Mbele yake kuna kitabu kilichofunguliwa.

Muuguzi wa watoto anawaangalia walio walemavu. Mtoto mmoja aliye kwenye viti vya magurudumu ameshikilia gitaa huku akiwa na furaha tayari kuicheza. Msichana aliye nyuma yao anaonekana pia anacheza.

Mtoto mwenye changamoto ya kuona, anasoma kwa urahisi kwa kutumia braille .Vidole vyake vikitembezwa kwa uangalifu juu ya matofali yaliyochongwa. Anaonekana kufurahia hadithi au somo lake, uso wake ukiwa na tabasamu ya kuridhika.

Darasani mna wanafunzi na mwalimu na kuna ubao ambao umeandikwa. Mwalimu anamwongelesha msichana akitumia ishara za mikono, uso na mwili. Msichana anaangalia kwa umakini. Wanafunzi wengine wanaendelea na kazi zao

Kijana aliye na ulemavu wa kutembea yumo katika kiti cha magurudumu. Anakisoma kitabu kwa umakini ambapo amekitoa kutoka shelfu iliyo maktabani. Maktaba hii imepangwa vyema na inakaa yenye usafi kamili.

Mtoto aliye na changamoto ya kuona anatumia kompyuta iliyo na braille inayomsaidia kusoma. Pia ana vifaa vya kusikiliza inayomsaidia katika masomo yake pia.

Msichana ameketi chini na kwa umakini anasoma na kuandika, anatumia kipakatalishi chake na vitabu vyake. Anaonekana kua yumo darasani na begi lake limo juu ya meza.